Mashine inaruhusu wateja wa benki kufanya miamala ya kifedha bila kuhitaji msaada wa karani wa benki. Mashine hii inatoa huduma kama vile kutoa fedha taslimu, kuangalia salio la akaunti, pamoja na kuhamisha fedha kutoka kwa mwenye akaunti moja kwenda kwenye akaunti nyingine na kutoa taarifa ya miamala.

Eneo la benki ama sehemu ya benki, huku watu wa huduma wakiwa tayari wamejipanga na kuendelea kutoa huduma pamoja na wateja wakiendelea kupatiwa huduma. Milango ya hii benki ikiwa wazi kwa ajili ya kupokea wateja wengine na kuwapatia huduma. Huduma hizo ni kama vile kuingiza fedha kwenye akaunti, kutoa fedha na kuweza kuwapa elimu juu ya hiyo benki.

Eneo la benki, taasisi muhimu ya kifedha, inayotoa huduma mbalimbali kama vile: kuhifadhi fedha ama amana, kutoa mikopo na kayadha pamoja na kurahisisha miamala ya kifedha. Watu wanaonekana wanatembea, wakipishana wanaoingia na kutoka kwa ajili ya kupatiwa huduma hiyo.

Eneo kama vile baa linalojihusisha na kuuza vinywaji mbalimbali; vinywaji hivyo mfano wake ni kama vile bia, soda ama mvinyo. Sehemu hii kuna mtu ameketi tayari amekwisha kuhudumiwa mvinyo kwenye glasi.

Eneo la kibiashara linalojulikana kama baa. Sehemu hii inajihusisha na kuuza vinywaji mbalimbali. Vinywaji hivyo ni pamoja na soda, maji, bia pamoja na mvinyo. Sehemu hii kuna watu wawili wa kiume na wa kike wakifurahia kupata huduma ya vinywaji.

Duka ama kiwanda kinachojihusisha na kuagiza na kununua magari kutoka nje ili mteja aweze kulipata sehemu sahihi. Duka hili kuna aina mbalimbali ya magari na aina ya kampuni mbalimbali za magari ambapo mteja akifika ana uwezo wa kuchagua gari atakalolipenda na kulifanyia malipo.

Biashara inayojihusisha na shughuli ya uuzaji wa magari, biashara hi ni maarufu kwani watu huagiza kupitia kampuni mbalimbali ili kuweza kujipatia gari wanalolihitaji. Sehemu hii ni sehemu ya maonesho kuna malori lakini pia kuna mtu amekaa tayari kwa ajili ya kutoa huduma kwa wateja wake.

Magari lililokuwa limeegeshwa huku mlango wake mmoja ukiwa wazi kuonyesha kuwa mtu alikuwa anachukua kitu ama mtu anaingia kwajili ya kuketi. Gari hili lina siti nne moja ikiwa ni ya dereva na nyingine zikiwa za abiria.

Eneo hili ni eneo la kiwanda, ambapo linajihusisha na kutengeneza na kuchakata bidhaa za maziwa. Eneo hili kuna mashine ya kiautomatiki; inayotumika kutunza maziwa katika usafi na usalama ili kulinda afya ya binadamu. Sehemu hii pia imezungukwa na wahudumu mbalimbali na vifaa vinavyotumika kuchakata maziwa hayo.

Mashine ya kiautomatiki inayosindika na kuhifadhi maziwa ama bidhaa za maziwa katika usalama na usafi kwa afya ya binadamu. Sehemu hii mashine ilipo inatoa huduma kwa masaa yote ishirini na nne, huku ikiendelea kufanya usafi na usalama na kuhifadhi maziwa kwa ajili ya usalama wa afya.

Duka ama kampuni ama kiwanda kinachojihusha na uuzaji wa maziwa ama bidhaa za maziwa mfano kama vile maziwa yenyewe, mtindi, jibini pamoja na siagi. Watu wanaonekana wakipatiwa huduma dirishani na mtoa huduma aliyeko ndani.

Biashara inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa mfano wa hizo bidhaa ni pamoja na maziwa yenyewe, mtindi, jibini pamoja na siagi ambazo ni muhimu katika maisha ya kila siku, faida inayotokana na bidhaa hizo ni pamoja na faida ya kuimarisha mifupa na meno pamoja na kujenga misuli ili kudumisha afya ya mwili.

Duka linalojihusisha na ujuzaji wa maziwa pia na kutunza na kuhifadhi maziwa salama kwajili ya mteja kuweza kupata afya, duka hili pia linakihusisha na kufanya miamala mbalimbali ikiwemo MPESA. Muhudumu anaonekana ametoka sehemu anaingia ya kuanza kutoa huduma.

Biashara inayojihusisha na kuchukua bidhaa kutoka kwa wanyama bidhaa hizo zinazochukuliwa mfano ni kama maziwa; sehemu hii watu hufika na kuuza maziwa, na wengine wananunua maziwa. Kuna mwanamke mmoja anaonekana anaingia kwa ajili ya kupatiwa huduma ya bidhaa hiyo, ikiwemo bidhaa ya maziwa.

Sehemu ambapo bidhaa za maziwa zinahifadhiwa kutoka kwa kukusanya kwa watu mbalimbali na kuchakatwa kuweza kutengeneza bidhaa nyingine mfano kama; mtindi pamoja na siagi. Sehemu hii kuna watu wamesimama na mbele kuna chombo ama usafiri, inayotumika kusambaza maziwa kwa wateja.

Duka ama kituo kinachojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa ambapo mwanamke mmoja ameshikilia mfuko, huku anatoa pesa taslim kwa kiwango alichokuwa amekwisha omba kupimiwa ili kuweza kupata bidhaa hiyo na mtoa huduma anapokea pesa taslim kutoka kwa mteja huyo.

Mashine ya kiautomatiki inayojihusisha na kuuza maziwa ama bidhaa za maziwa na kujifanyia malipo. Sehemu hii mtu hufika na kufanya malipo na kuweka chombo chake ili kujipatia bidhaa hiyo ya maziwa. Bidhaa hiyo ya maziwa iko katika safi na usalama kwani mashine hii hutunza maziwa katika namna ya usafi na usalama.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa ama kituo kinachojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, eneo hili kuna watu wawili wakiwa wanapatiwa huduma, ambapo mmoja tayari ameshakwisha patiwa huduma ya maziwa na mwingine amesimama anasubiri kuweza kupatiwa huduma hiyo.

Biashara ama duka ama kiwanda kinachojihusisha na kukusanya bidhaa kutoka kwa wanyama ama malighafi kutoka kwa wanyama. Hii malighafi inachakatwa na kutengenezwa bidhaa nyingine mfano kamavile maziwa mgando, aina nyingine ya bidhaa. Mwanaume mmoja akionekana wakisubiri kupatiwa bidhaa kutoka kwenye duka hilo ama kiwanda hicho.

Eneo la kibiashara linalojihusisha na kuuza bidhaa mbalimbali za samani, kuna mtu ameketi pembeni huku anazisimamia bidhaa hizi kwamba mteja atakapofika apatiwe huduma ya chapu kwa haraka. Sehemu hii kuna masofa ya aina mbalimbali meza, makabati ambayo yanaweza kumshawishi mteja kuweza kufanya manunuzi.

Eneo la kibiashara linalojihusisha na kuuza vitu vya thamani lakini vile vile kuuza bidhaa nyingine kama vile magodoro, masuka pamoja na makabati na meza eneo hili limezungukwa na kitanda kuna makabati yakiwa pembeni mashuka yakiwa yamewekwa juu ya kitanda ama godoro sehemu ya mbele kuna kama kiti ambacho mtu anaweza akafikia akawa anafanyia shughuli zake.

Sehemu ya maonyesho ama kiwanda kinachojihusisha na kutengenezea bidhaa za samani, sehemu hii imezungukwa na vitu vizuri vya samani, ikiwemo meza, kuna viti, kuna makochi ama masofa , pembeni kuna viti vimepangwa vizuri, ili mteja atakapofika apatiwe huduma hiyo.

duka linalojihusisha na uuzaji wa vifaa vya samani bidhaa hizo ni kama vile: makochi, masofa, viti, meza. Sehemu hii imeleta mvuto kwani itawavutia wateja kuweza kununua bidhaa hiyo.

Eneo la wazi lililozungukwa na miti. Miti hii inalifanya eneo hili kuwa na giza kidogo. Eneo hili kuna vitu mbalimbali vikiwemo kama kitanda na pembeni kuna usafiri aina ya pikipiki.

Duka ama kiwanda kinachojihusisha na kutengeneza bidhaa za samani. Eneo hili kuna bidhaa mbalimbali za samani, ikiwemo: makabati, viti, meza, pembeni kukiwa kuna masofa ama makochi ya kila aina na rangi tofautitofauti, ambapo mteja anaweza akachagua kutokana na atakavyopenda.

Fundi seremala akiwa anachonga mbao vizuri zaidi kwa ajili ya kipimo alichokipima, ili iweze kitu alichokuwa anakitarajia, lakini mwingine anamsaidia kazi hiyo ya kupima na kuhakikisha ziko sawa, ili kukwepa kuwa na makosa katika kutengeneza bidhaa za samani.

Sehemu hii ni sehemu kama ya sebule inaweza ikawepo ni sehemu ya ofisi lakini kuna kiti ambacho kimepigwa picha, kiti hichi kimetengenezwa kwa bidhaa ya samani lakini pia ina mito ambayo inamsaidia mtu akiketi asipate kuumia.

Eneo la biashara linaweza kuwa ni eneo la wazi, ambapo bidhaa zimewekwa kwa ajili ya kufanya maonyesho ili mteja anapofika aangalie zilivyotengenezwa kwa namna tofauti na kuchagua ipi inamfaa, sehemu hii kuna watu wanaonekana wamesimamia biashara hii ili kuweza kumpa mteja anachohitaji

Muktadha uliopangiliwa katika mpangilio mzuri huku ukionyesha bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kutokana na bidhaa za samani. Bidhaa hizo ni kama vile: meza, sofa na viti huku imewekewa nakshinakshi kuleta mvuto.

Eneo la kibiashara ama duka kubwa linalojihusisha na utengenezaji na manunuzi ya bidhaa za samani. Bidhaa za samani hizi hutumika sehemu mbalimbali zikiwemo maofisini hata pia majumbani.

Eneo hili ni duka ambalo linafanya maonyesho ya bidhaa mbalimbali za samani. Eneo hili limezungukwa na bidhaa kama vile:- viti, meza, makabati, makochi ama masofa. Sehemu hii wateja wanafika na kujichagulia bidhaa wanazozitaka kwa ajili ya maofisi ama nyumba.

Eneo la hoteli watu wakiwa wameketi wakike na wa kiume wakipata mlo kamili ambapo wanabadilishana mawazo, huku wakiendelea kupata chakula na hivi kuzungumzia mambo mbalimbali waliokabili, na kuzungumzia changamoto na namna walivyozikabili.

Eneo la mapokezi sehemu hii inaweza ikawa ofisi ama hoteli ana kitu chochote kingine, sehemu hii ni muhumu kwani inahusika na kutoa huduma mbalimbali na kutoa taarifa mbalimbali ambazo muhudumu ama mtoa huduma anakuwepo nazo. Mteja anapokuwa anaulizia kupatakujua sehemu ama kitu chochote hufika mahali hapa kupatia taarifa juu ya kitu anacho ulizia.

Duka ama biashara inayojihusisha na kuuza bidhaa mbalimbali, zinazotokana na nafaka na zingine ni vinywaji. Sehemu hii kuna mtu huduma na mteja, ambapo mtu huduma anatoa maelezo na huku anamshawishi mteja huyo ili kuweza kununua bidhaa hiyo.

Eneo hili lililoko kando ya barabara ambapo wajasiriamali wameweka mikokoteni yao inayouza bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizo ni kama bidhaa za shambani mfano wa kabichi, matango, karoti na hoho; huku pia akiuza bidhaa za nafaka mfano wa maharage, mahindi na karanga.

Sehemu ya biashara ama kibanda kinachojihusisha na kuuza bidhaa kutoka shambani. Bidhaa hizo ni kama vile ndizi, nyanya, hoho, vitunguu; lakini kuna mama amesimama, anainama kuchagua bidhaa kwa ajili ya kuwauzia wateja wake.

Sehemu ya soko dogo lenye bidhaa mbalimbali kutoka shambani. Eneo hili vitu ama bidhaa zimepangwa kwenye meza na vingine kwenye matenga. Mwanaume mmoja anaonekana ameketi akisubiria wateja ili aweze kuwapatia huduma ya bidhaa hizo.

Mwanamke mjasiliamali anayejihusisha na kuuza bidhaa kutoka shambani bidhaa hizo ni kama vile nyanya, mboga za majani, pamoja na ndizi mwanamke huyu anaonesha anatoa huduma yake kwa furaha kwa mtu mwingine ambaye ni mwanamke anapokea hizo bidhaa za mboga za majani kwa ajili ya matumizi yake binafsi.

Eneo la wazi ambapo wajasiriamali wameweka bidhaa zao mezani. Bidhaa hizo ni kama vile nyanya, ili watu waweze kupita na kufanya manunuzi. Wanawake wawili wamesimama kwa ajili ya kuhitaji bidhaa aina ya nyanya, kutoka kwa mama mmoja ambae ni mjasiriamali.

Duka kubwa linalojishuhulisha na uuzaji wa nguo za aina mbalimbali hususani nguo za wanawake. Duka hili lina kila aina ya nguo zinazowafaa wanawake, na wanawake wakiwemo ndani yake; mmoja akiwa mezani achajua nguo za mezani na mwingine akiwepo ukutani anachagua nguo zilizotundikwa.

Biashara inayojihusisha na kutengeneza bidhaa za chuma, bidhaa hizi ni ngumu na imara na hivyo hutumika kwa muda mrefu. Bidhaa hizo ni kama vile: makarai, majiko, masufuria pamoja na masanduku ambapo yanatumika katika shughuli zetu za kila siku.

Eneo la kibiashara mfano wa soko, wauzaji wakiwa wanawauzia wanunuzi na kukiwa na msongamano wa watu; eneo hili linajihusisha na kuuza bidhaa aina ya viazi na pamoja na bidhaa zingine kama vile maharagwe.

Nguruwe mfugaji huyu anaweka chakula cha juu hivyo kuweza kuwafanya wanyama hawakuweza kunyanyuka na kuongezeka kwa kim eneo la biashara mfano wa soko dogo ama duka linalojihusisha na kuuza bidhaa za viungo kwa ajili ya vyakula bidhaa hizo mfano wake ni kama viungo vya chai viungo vya pilau na viungo vinavyotumika katika nyama viungo hivi vimepangwa katika kistaarabu kumwezesha mteja kuchagua aina ya bidhaa anayohitaji.

Muktadha wa eneo la kama biashara ama soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa kutoka shambani, huku bidhaa zimewekwa chini, tiyari kwa ajili ya watu kuchagua na kununua bidhaa hizo ni kama vile vitunguu pamoja na viazi pamoja na karoti wamama wakiwa wameketi tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja wao.

Eneo la kibiashara mfano wa soko, mama mmoja ameketi akiwa na bidhaa kutoka shambani; bidhaa hizo ni kama vile: viazi, maharage, njegere, pilipili hoho pamoja na nyanya; wanawake wengine wakiwa wanaendeleza biashara zao kuwa subiri kuwahudumia wateja.

Sehemu ya benki ama ofisi ndogo ama tawi la benki linalojihusisha katika kutoa huduma za fedha. Huduma hizi za kifedha zinaweza zikawa zinafanyika katika mfumo wa simu ama kutumia mashine ya kiautomatiki iliyopo mahali hapo.

Eneo ambalo limekwisha kuwekezwa nyumba, nyumba hizi zinaonekana kuwa ni nyumba za kibiashara, ambapo watu hufika na kupatiwa kama sehemu ya makazi kwa wasio na makazi. Nyumba hizi zimeezekwa vizuri huku kukiwa na usalama, huku umepitishwa ukuta na juu yake tunaona matenki yanayohusika na kuweka maji au kutunza maji, kwa ajili ya kuwasaidia wanaoishi maeneo hayo.

Duka kubwa ama biashara inayojihusisha na kuuza suti ama aina ya nguo zinazotumika kwenye masherehe ama maofisini. Duka hili limeziweka na kuzipanga nguo zake vizuri, katika mtiririko mzuri ili mteja atakapofika aweze kuchagua nguo yake.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa nguo sehemu hii kuna kila aina ya nguo na staili mbalimbali za nguo sehemu hii kumebandikwa wana mitindo tofauti tofauti wakiwa wamevalia nguo za kila aina ya mitindo huku mezani kumepangwa nguo zingine na huku kwingine kuna nafasi kwa ajili ya mteja kupita na kuchagua nguo hizo.

Duka la viatu na mikoba hii ni biashara inayohusika na kuuza bidhaa za mitindo na mahitaji ya kila siku yanayohusu kubeba vitu na miguu. Duka hili likiwa limefurikwa na wanaume wanaochagua viatu ili kupata saizi mbalimbali za viatu ili wapate kuvaa.

Duka ama botiki ya nguo ambapo nguo zimepangwa vizuri zikiwa zimewekwa na bei ya ofa. Nguo hizi zimepangwa kwenye shefu na zingine zikiwa zimening'inizwa. Sehemu hii mezani pia kuna nguo yakiwemo mashati pamoja na jinsi ili mtu atakapo kuwa anahitaji kitu ana uwezo kuchagua hapo mezani.

Eneo la kibiashara mfano wa duka kubwa ama kiwanda kinachojihusisha na uuzaji au kufanya manunuzi ya nguo, nguo hizo ni kama vile mashati yenye rangi mbalimbali na aina mbalimbali lakini vile vile kuna makoti ya suti yenye rangi mbalimbali ikiwemo bluu, paomja na nyeusi, ambapo watu hufika na kujichagulia wanachokihitaji.

sehemu ya duka kubwa ama eneo la kibiashara linalojihusisha na kuuza bidhaa mbalimbali kutoka nchi tofauti. Sehemu hii, upatikanaji wa bidhaa kutoka nchi nyingi upatikana katika sehemu ya duka kuu hili. Watoa huduma wamekaa tayari kuhudumia wateja wao na kufanya malipo ya bidhaa ambazo wamekwisha kununua.

Duka kubwa ama kuu, linalojihusisha na uuzwaji wa vinywaji vinavyotoka nchi mbalimbali. Duka hili lina kila aina ya vinywaji vikiwemo mvinyo, na zingine soda na zingine bia. Sehemu hii upatikanaji wa vinywaji ni asilimia zote, kwani inaagiza vinywaji sehemu mbalimbali kutoka kwa watu wanaotengeneza.

Hili ni eneo la duka kuu mtu mmoja akiwa anaonyesha bidhaa ili aweze kuifanyia malipo na mtoa hudumu yupo anangalia bidhaa hiyo ni kiasi gani ili mtu huyu aweze kufanyia malipo na kuweze kuondoka nayo.

Mdada akiwa katika duka kubwa ambapo anafanya maenezi ya vitu mbalimbali ama bidhaa mbalimbali huku ameshikilia kitu ambacho kitampa kutambua bidhaa ambazo atazihitaji kwa matumizi yake binafsi.